Hiki ni kituo kidogo cha umeme ambacho ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazi wa umeme nchini Kenya. Vituo hivi hubadilisha kiwango cha umeme ili iweze kusafirishwa kwa umbali mrefu kupitia nyaya za umeme na kisha kusambazwa kwa watumiaji.

Hii ni transformer ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo ya umeme, ikiwa na nyaya nyingi za umeme zinapita karibu. Transformer ni kifaa kikubwa cheusi kinachining'inia kwenye nguzo. KAzi yake kuu ni kubadilisha viwango vya umeme kutoka juu kwenda chini ili umeme uweze kusafirishwa na kusambazwa kwa usalama na ufanisi kwa watumiaji kama vile wanabiashara.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo kuna transfoma kubwa na miundo mbinu mingi ya kusambaza umeme. Vituo kama hivi ni muhimu sana katika mfumo wa usambazaji umeme vikihakikisha kwamba umeme unaozalishwa unawafikia watumiaji majumbani na viwandani kwa usalama.

Hii ni nguzo ya umeme wa msongo wa juu ambayo ni sehemu ya mradi wa kuunganisha grid ya umeme kati ya Kenya na Tanzania. Mradi huu unahusisha laini ya upitishaji umeme ya kilomita mia tano na kumi na msongo inayounganisha nchi hizi mbili na kuruhusu kubadilishana umeme, pamoja na kuagiza umeme kutoka nchi nyingine zilizounganishwa kwenye gridi ya umeme ya kikanda.

Umeme ni aina ya nishati inayotumiwa sana katika maisha ya kisasa. Inazalishwa katika mitambo ya umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali kama vile makaa ya mawe, gesi asilia, maji, upepo na jua. Umeme husafirishwa kupitia nyaya za umeme hadi kwenye majengo, viwanda na maeneo mengi.

Hiki ni kituo cha umeme wa joto ardhi kituo hiki kiko katika eneo la Olkaria kaunti ya Nakuru karibu na hifadhi ya taifa, inatumia nishati ya joto ardhi ambayo ni nishati mbadala inayotokana na joto la asili la ndani ya ardhi ,kituo hiki kina uwezo wa kuzalisha takribani megawati 140 za umeme na ni sehemu muhimu ya uzalishaji wa umeme nchini Kenya.

Vituo vya umeme ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme. Hivi ni vituo ambapo umeme hupandishwa au hushushwa ili kuwezesha kusafirishwa kwa umbali mrefu au kusambazwa kwa matumizi ya majumbani na viwandani. Vituo hivi hufanya kazi kama vituo vya kupokea umeme kutoka kwa mitambo ya uzalishaji, kuubadilisha kisha kuusambaza kwa watumiaji.

Hiki ni kituo muhimu cha kupokea na kusambaza umeme kilichopo Isinya. Huu ni mradi mkuu wa miundo mbinu ya umeme unaolenga kuimarisha upatikanaji na ubora wa umeme kati ya Mombasa na Nairobi, na pia kuelekea maeneo mengi kama Namanga.

Hii ni transfoma ya umeme katika kituo cha kupunguza umeme. Jukumu lake kuu ni kubadilisha viwango vya umeme ama kupunguza umeme wa juu kutoka kwa mistari ya maambukizi hadi kiwango kinachoweza kutumika katika usambazaji au kinyume chake.

Hiki ni kituo cha uzalishaji wa maji na lina bwawa kubwa ambalo huhifadhi maji kama vile bwawa la Kiambere. Maji kutoka bwawa huachiliwa na kupita kwenye mabomba na kuzungushwa mitambo inayounganishwa na jenereta na hivyo kuzalisha umeme. Kituo cha kusambaza umeme kinaonekana karibu na bwawa ambapo umeme uliotengenezwa kusambazwa kwa maeneo mbalimbali.

Hii ni mitambo ya umeme wa joto ardhi. Hii ni aina ya nishati safi inayotokana na joto la ndani ya ardhi. Mitambo hii iko karibu na ziwa la Naivasha na inatumia mvuke wa moto unaotoka ardhini kuzalisha umeme.

Huu ni mtambo wa umeme wa jotoardhi. Mtambo huu unatumia joto kutoka ndani ya ardhi kuzalisha umeme. Jotoardhi ni nishati inayotokana na joto lililohifadhiwa ndani ya ardhi hasa katika maeneo ya shughuli ya volkano kama bonde la ufa la nchi ya Kenya.

Kituo cha umeme ni kituo kinachopokea umeme kutoka kituo cha uzalishaji na kupunguza nguvu yake kwa matumizi ya nyumbani na viwandani. Vituo hivi vinajumuisha transformer swichi na vifaa vingine muhimu.

Hii ni nguzo ya umeme ya kusafirisha umeme wa juu. Nguzo hizi zimetengenezwa kwa muundo wa chuma wenye nguvu ili kubeba nyaya za umeme zinazopitisha umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi maeneo mbalimbali ikiwemo miji na vijiji. Tunaona pia kuna twiga anayeonekana chini ya nguzo ikionyesha uwepo wa wanyamapori karibu na miundombinu hii ya umeme.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma za umeme au mawasiliano wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme au nyaya. Wafanyakazi hawa wamevaa sare za kazi na kofia ngumu za usalama. Moja wa wafanyikazi amepanda nguzo kwa kutumia ngazi ndefu huku wafanyikazi wengine wawili wakiwa chini karibu na nguzo.

Hili ni kiwanda cha kuzalisha umeme ambacho kinaonekana kuwa na mabomba mengi na miundo ya chuma. Kuna pia wafanyikazi kadhaa walio vaa fulana zao za usalama na kofia ngumu wanatembea kwenye eneo hilo. Hii ni kampuni kubwa ya kuzalisha umeme nchini Kenya na inajulikana kwa kuzalisha umeme kutoka vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jotoardhi, maji, na upepo.

Hii ni nguzo ya umeme yenye transfoma. Transfoma ni kifaa muhimu kinachotumika kubadilisha kiwango cha umeme ama kuongeza au kupunguza ili iweze kusafirisha kwa ufanisi na kutumika salama majumbani au viwandani. Unaweza kuona nyaya nyingi za umeme zikipita kwenye nguzo hiyo zikionyesha jinsi umeme unaposambazwa.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme nchini Kenya kilichoko takribani kilomita themanini kaskazini magharibi mwa Nairobi, karibu na barabara kuu. Kituo hiki kinachotumika kama sehemu ya kuingiza na kubadilishana umeme kwenye grid ya taifa, na kuwezesha biashara ya umeme katika jumuiya ya umeme ya Afrika mashariki.

Ndege hawa wanaoitwa kiluwiluwi wa madoa ni ndege wa asili wa Afrika. Wanaonekana katika maeneo makavu, ya wazi, na wana tabia ya kutembea ardhini. Wana miguu mirefu na macho makubwa ya manjano, ambayo huwasaidia kuona vizuri usiku. Kiluwilwi wa madoa hula wadudu na wanyama wengine wadogo.

Huyu ni chui na chui ni mnyama wa pori anayejulikana kwa madoa yake meusi na ngozi ya kahawia au njano. Chui huyu anaonekana amelala au kupumzika kwenye nyasi ndefu na vichaka akionyesha mazingira yake asili ambayo mara nyingi ni maeneo yenye mimea mingi kama misitu. Chui anaonekana ametulia labda akipumzika wakati wa mchana kwani chui mara ngingi hupendelea kuwinda usiku.

Mwanamke huyu anaonekana ametabasamu na amefurahia pikniki katika eneo lenye miti mingi na kijani kibichi. Eneo hili ni bustani kubwa ya miti na mimea maarufu kwa matembezi, kutazama ndege na kufanya pikniki. Una njia za kutembea zilizotengwa na maeneo ya pikniki ambapo wageni wanaweza kupumzika na kufurahia mazingira mazuri.

Hawa ni mbuni wanaonekana wakilisha katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Hifadhi hii ni ya kipekee kwasababu ipo karibu sana na jiji la Nairobi na unaweza kuona majengo marefu nyuma ya wanyama. Hifadhi inajumuisha nyanda za wazi zenye nyasi na vichaka vya miiba ikitoa makazi bora kwa aina mbalimbali za wanyama.

Hili ni kundi la watu wanaofanya maonyesho ya acrobati. Wamevalia mavazi yanayofanana na wanafanya ufundi mbalimbali wa kuvutia. Baadhi yao wamejipanga kwa mlolongo huku mmoja akisimama kwa mikono juu. Nyuma yao kuna kundi la watu wengine wakiwa wamekaa na kupiga ngoma, na kuna viti vilivyopangwa kwenye jukwaa.

Huyu ni faru, na faru ni sehemu muhimu ya mfumo wa ekolojia na uhifadhi wao ni muhimu sana kwa afya ya sayari yetu. Uhifadhi husaidia kulinda species za faru kutokana na kutoweka, kuhakikisha vizazi vijavyo vinaweza pia kuviona.

Huyu ni tumbili na mtoto wake wakiwa wameketi kwenye nyasi. Tumbili huyu ana manyoya rangi ya kijivu na uso mweusi na mtoto wake ana manyoya meusi. Wanaonekana wame... wakiwa wametulia na wanashikana. Tumbili huyu ni wa kawaidia katika afrika mashariki na anajulikana kwa tabia yake ya kuishi katika makundi na kuwa na sauti ya mawasiliano tofauti.

Hili ni bwawa la maji na linahusiana na uhifadhi wa mazingira kwa sababu mabwawa huweza kusaidia kudhibiti maji na kuzuia mafuriko huku pia yakitoa maji kwa matumizi mbalimbali. Pia mimea inayozunguka bwawa husaidia katika uhifadhi wa udongo na kuboresha ubora wa hewa.

Mtu huyu anaonekana akikusanya maji kutoka kwenye chanzo cha asili kama vile kijito au chemichemi akitumia ndoo. Inaonekana ni eneo la vijijini au la makazi yasiyo rasmi, ambapo maji safi ya bomba yanaweza kuwa adimu. Mtu huyu anajaza ndoo zake kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye mamba au ardhi, jambo lililolashiria jitihadi za kupata maji ya matumizi ya nyumbani.

Uhifadhi wa mazingira ni muhimu sana kwa sababu unasaidia kulinda sayari yetu na rasilimali zake asili. Hii inajumuisha kulinda miti, wanyama, maji na hewa. Rasilimali asili ni kama vile; miti, maji, madini na mafuta ambayo tunayatumia kila siku.

Haya ni makazi duni yanayojulikana kama mtaa wa mabanda. Nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa visivyo rasmi, kama mabati na mbao, zikiwa zimepangwa kwa karibu sana. Kuna mfereji au mto mdogo unaopita katikati ya makazi hayo na kingo zake zimefunikwa na majani marefu.

Uhifadhi wa mazingira ni ulinzi wa ulimwengu wa asili na raslimali zake. Hii inajumuisha kukabiliana na maswala kama vile uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa makazi na mabadiliko ya tabia nchini. Uhifadhi wa mazingira huangamiza umuhimu wa kuishi kwa usawa na asili.

Hii ni jiji ya Nairobi na inatoa fursa ya kuzungumzia uhifadhi wa mazingira mjini. Jiji lina majengo mengi ya lakini pia kuna maeneo ya kijani kama bustani na mbuga. Maeneo haya ni muhimu kwa ajili ya hewa safi, kupunguza joto mijini na kutoa makazi kwa viumbe hai. Maeneo haya husaidia kuboresha ubora wa hewa, kudhibiti maji ya mvua na kutoa fursa kwa wakazi kupumzika na kufurahia asili.

Hawa ni kundi la twiga wakitembea katika mbuga ya kitaifa nchini Kenya. Hii ni mfano mzuri wa uhifadhi wa mazingira ambapo wanyamapori wanaruhisiwa kuishi kwa amani katika makazi yao ya asili. Huhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa sababu unahakikisha kwamba visasi vijavyo vinaweza kufurahia uzuri wa asili.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Soko linaonekana kuwa na wachuuzi mbalimbali na bidhaa nyingi tofauti kuonyesha utajiri wa biashara na mazao yanayopatikana. Kuna mirundo mikubwa ya viazi vikuu na viazi pamoja na ndoo zilizojaa vitunguu na nyanya. Pia kuna mtu mmoja anayeonekana amesimama katikati ya soko labda akihudumia wateja au akisimamia bidhaa.

Huyu ni simba wa jike akiwa ameketi juu ya mwamba huku mandhari ya jiji Nairobi, Kenya yakionekana nyuma. Hii ina ashiria mbuga ya Nairobi ambayo ni ya kipekee kwa kuwa inapakana na jiji na wanyama pori wanaweza kuonekana karibu na majengo ya jiji. Simba huyo anaonekana aki tazama mbali labda akichunguza mazingira yake.

Sanamu hii inaonyesha askari wa Kiafrika katika kikosi cha kijeshi kilicho undwa na Waingereza wakati wa ukoloni. Sanamu hiyo inawakilisha askari wa kawaida, mbeba mizigo na mtua bunduki. Hii ilikuwa sehemu ya historia ya Kenya wakati wa Vita Kuu ya Kwanza.

Hawa ni vifaru wawili weupe, mama na mtoto katika mazingira ya nyasi kavu. Vifaru weupe ni wanyama wakubwa na wenye nguvu na wana pembe mbili kwenye pua zao. Wao huishi katika savannah na nyasi Afrika. Vifaru weupe wamegawanywa katika aina mbili, kaskazini na kusini.

Uhifadhi wa mazingira unahusu kulinda, kuhifadhi na kusimamia rasilimali asili na mifumo ekolojia, ili kuhakikisha zinadumu kwa vizazi vijavyo. Hii inajumuisha hatua za kuzuia uharibifu wa mazingira, kama vile, ukataji miti ovyo, uchafuzi wa hewa na maji na uwindaji haramu wa wanyama pori.

Hili ni kundi la watu wanaoshiriki katika shughuli za usafi na ulinzi wa mazingira, pengine katika eneo la makaazi duni au mtaa wa kawaida. Watu wengi wamevaa vesti za rangi ya angavu za kijani kibichi au njano na buti za kijani kibichi, zikionyesha kuwa wanashiriki katika kazi za kijamii au mradi wa mazingira.

Watu wanaonekana wakipanda miti ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira. Hii ni muhimu kwasababu miti husaidia kusafisha hewa, kuzuia mmonyoko wa udongo na kuwezesha uhai wa viumbe hai. Kuhifadhi mazingira kunahusu kulinda na kutunza rasilimali za asili kama vile maji, hewa udongo na mimea.

Hili ni kundi la watu ambao wamejitolea kusafisha mazingira. Tunavyojua mazingira ni muhimu sana kwetu sisi wanadamu na wanyama na pia mimea. Tunaona wamevaa nguo za kujikinga kama vile buti, barakoa, fulana za kujikinga pia.

Uhifadhi wa mazingira ni muhimu sana kwa sababu unasaidia kulinda mimea wanyama na makazi yao asilia, hii inahakikisha kwamba vizazi vijavyo vinaweza kufurahia uzuri wa asili na rasilimali muhimu ,ukihifadhi pia kusaidia kudumisha usawa wa mazingira ambayo ni muhimu kwa afya ya sayari na ustawi wa wanadamu.

Hawa ni tembo wa Kiafrika wanaojulikana pia kama ndovu. Kuna tembo watatu wa Kiafrika, na mmoja wao anaonekana akila mimea au majani kutoka kwenye kichaka. Tembo hawa wanaweza kuwa tembo wa msituni wa Kiafrika au tembo wa savana wa Kiafrika, ambao wote wanapatikana barani Afrika.

Huu ni mfumo wa uvunaji maji ambapo maji hukusanywa kutoka paa au nyuso zingine na kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye. Hii inaweza kufanywa kwa kutumia mizinga, mabwawa, au njia nyingine za kuhifadhi. Mfumo huu hutumika hasa katika maeneo ambayo maji ni adimu au ambapo watu wanataka kupunguza utegemezi wao kwa maji ya bomba.

Gari hili ni la aina Toyota pengine ya mwaka elfu mbili na tatu au elfu mbili na nne. Gari kama hili linaweza kuwa na athari kwa mazingira kupitia utoaji wa gesi chafu. Hata hivyo kuna uwezekano kuwa gari hili linatumia teknolojia bora zaidi ya kupunguza uchafu wa mazingira.

Huyu ni kifaru mchanga anayepokea mapenzi kutoka kwa watu. Kifaru huyu huenda ni mmoja wa wale wanaohitaji ulinzi mkubwa, kama vile, kifaru mweusi, ambaye yuko hatarini kutoweka. Kifaru huyu anaoenekana kua katika mazingira ya wazi na udongo mwekundu.

Hili ni eneo lililoathirika na mafuriko makubwa, labda katika makazi duni au mtaa wa mabanda nchini Kenya. Tunaona nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zikiwa zimeharibika zikionyesha athari za nguvu za maji ya mafuriko.

Hili ni kundi la tembo wachanga wakiwa wamevaa blanketi. Inaonekana wapo katika eneo lenye udongo mwekundu na miti. Tembo ni wanyama wanaopatikana Afrika na huishi katika makundi. Wao ni wanyama wenye akili sana na wanahitaji ulinzi.

Hili ni darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Mazingira ya darasa na shule yanaweza kuhusishwa na uhifadhi wa mazingira kwa njia zifuatazo; elimu ya uhifadhi wa mazingira, mazingira ya kujifunzia na rasilimali endelevu.

Hawa ni punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi na nyuma yao kuna mandhari ya jiji la Nairobi. Hii inaweza kuwa picha ya mandhari ya Nairobi ambapo wanyama pori kama punda milia huishi karibu na mazingira ya mjini. Lengo hili ni kuonyesha jinsi mazingira ya asili na maisha ya mjini yanavyoweza kuishi pamoja.

Huyu ni mbuni anaonekana akitembea kwenye eneo la wazi lenye nyasi kavu. Nyuma yake kuna mandhari ya mbali inayoonekana kuwa na majengo au mji mdogo chini ya anga ya buluu. Hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyamapori au eneo la wazi la savannah nchini Kenya ambapo mbuni hupatikana kwa wingi.

Hili ni duma, mnyama anayejulikana kwa kasi yake kubwa. Duma huishi katika nyika za Afrika Mashariki kama vile Serengeti na Maasai Mara. Wao huwinda wanyama wadogo na wa kati kama vile swara na impala, duma wana madoa meusi kwenye mwili wao na mistari meusi yanayotoka kwenye macho hadi mdomoni.

Huyu ni twiga na anaonekana ako katika mazingira ya mbuga huku mandhari ya jiji la Nairobi yakionekana nyuma. Hii ni mfano wa jinsi uhifadhi wa mazingira unavyoweza kuendana na maendeleo la jiji. Uhifadhi wa mazingira unahusisha kulinda mazingira ya asili ikiwa ni pamoja na wanyama na mimea.

Huyu ni chui akiwa ameketi karibu na maji. Chui huyu anaonekana kuwa na manyoya ya rangi kahawia yenye madoa meusi .Ni mnyama mkubwa mwenye nguvu na hupatikana katika maeneo mbalimbali ya Afrika na Asia. Wanajulikana kwa uwezo wao wa kuwinda na kupanda miti.

Hawa ni twiga ambao ni wanyama muhimu katika mazingira ya kiafrika. Twiga husaidia katika kudumisha usawa wa mazingira kwa kula majani na kuweka mimea katika hali nzuri. Uwepo wao pia huashiria afya ya mazingira na kupungua kwao kunaweza kuonyesha matatizo ya kiekolojia.

Hawa watu wawili wanaonekana katika eneo la umaskini au la makazi duni. Mtu mmoja amemwaga maji kutoka kwenye mtungi wa manjano na mwingine, anaonekana akichimba au akifanya kazi ardhini. Eneo hili lenye ni lenye udongo uchafu na mimea michache ikionyesha mazingira magumu.

Wanafunzi hawa wa kike wanaonekana wakiwa darasani wakitumia kompyuta, labda kwa madhumuni ya kujifunza au kufanya utafiti. Matumizi ya teknolojia na elimu katika mazingira kama haya, yanaweza kuchangia kuhifadhi mazingira kwa njia ya zifuatazo, uhamasishaji na elimu, utafiti na ubinafsi, na mawasiliano na ushawishi.

Hiki ni kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta. Jengo hili ni maarufu na la kihistoria lililoko katikati mwa jiji la Nairobi. Linajulikana kama kituo kikuu cha mikutano, makongamano, maonyesho na hafla mbalimbali za kimataifa na za taifa. Jengo hili lina muundo wa kipekee likiwa na ghorofa thelathini na mbili zenye umbo la silinda na limekuwa alama ya jiji la Nairobi.

Huyu ni chui akiwa nyuma ya fenzi ya chuma hii inaweza kuwa katika hifadi ya wanyama pori, pustani ya wanyama au kituo cha uokoaji wa wanyama, chui huyu anaonekana akiangalia mbele na macho yake ya blue yanayojitokesa thiti ya manyoya yake yenye madoadoa ya meusi, fenzi inaonyesha kuwa chui huyu Yuko ndani la eneo lililofungwa labda Kwa ajili ya usalama wake au wengine

Uhifadhi wa mazingira ni kitendo cha kulinda mazingira na rasilimali zake asili dhidi ya uharibifu. Hii inahusisha hatua kama vile kupunguza uchafuzi, kuhifadhi maji, kupanda miti na kutumia rasilimali kwa njia endelevu.

Huyu ni tumbili akinywa maji katika hifadhi ya kitaifa. Tumbili huyu yuko karibu na gogoo la mti lililopo ndani ya maji na kuna mimea mingi ya kijani kibichi nyuma yake ikionyesha mazingira ya asili na porini.

Chemichemi za Kikuyu ni chanzo cha kwanza cha maji ya bomba kwa jiji la Nairobi lilichojengwa mwaka wa elfu moja mia tisini kumi na tatu. Chemichemi hizi ziko ndani ya bonde la mto Athi na zinajumisha chemichemi tatu tofauti. Uzalishaji wa jumla wa maji kutoka chemichemi hizi unakadiria kuwa mita za ujazo elfu sita kwa siku.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo watu wanaonekana wakishughulikia athari zake. Mto umejaa maji na umeleta uchafu mwingi kuashiria mafuriko makubwa. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi karibu na mto. Mmoja anatumia kifaa kama jembe kusafisha uchafu na mwingine yuko juu ya mti labda akijaribu kuondoa uchafu au kuangalia hali.

Huu ni mto Nairobi ulioko karibu na makazi duni. Mto umechafuliwa sana na taka na uchafu. Huku watu wakionekana wakiosha nguo zao katika maji hayo yaliyo chafuliwa. Uchafuzi huu wa mto unaweza kusababisha magonjwa kama kipindupindu na homa ya matumbo kwa wale wanao tumia maji hayo au wale wanaoishi karibu na mto huo.

Hawa ni ndege wawili wanaopatikana katika maeneo ya kitropiki ya Afrika ya kati na kusini. Wana macho makubwa ya manjano na mdomo mfupi imara. Kwa kawaida ndege hawa huishi katika maeneo makavu na hupendelea kuepuka maeneo yenye maji tofauti na zingine. Wao huonekana zaidi wakati wa usiku na hutumia manyoya yao yenye madoa kujificha wakati wa mchana.

Huyu mwanaume ameshika kichwa cha twiga na twiga wengine wanaonekana nyuma yake. Hii inaweza kuwa ishara ya juhudi za uhifadhi wa mazingira ambapo twiga wanahifadhiwa na kutunzwa. Twiga ni mnyama muhimu katika mazingira ya Afrika na uhifadhi wao ni muhimu kwa usawa wa mfumo wa ikolojia.

Huyu ni korongo mwenye taji ya dhahabu kichwani anayejulikana kama korongo mwenye taji kijivu. Ndege huyu hupatikana katika Savanna kavu barani Afrika Kusini mwa Sahara ingawa hutaga mayai katika maeneo yenye unyevunyevu. Korongo huyo anaonekana akiwa ndani ya eneo lililofungwa kwa uzio wa waya labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha uhifadhi.

Hili ni rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa karibu na chanzo cha maji labda mto au mkondo na mtu mmoja anaonekana kwa mbali. Mifuko hii ya plastiki inawakilisha uchafuzi mkubwa wa mazingira hasa kwa sababu ya taka za plastiki.

Hii ni mto Nairobi ukiwa umechafuliwa sana hasa maeneo ya makaazi duni. Tunavyoona rundo kubwa la taka na uchafu kando ya mto huashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira unaoathiri mto Nairobi. Uchafuzi huu unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya kwa wakaazi wanaoishi karibu na mto na pia kuharibu mfumo wa ekolojia wa mto.

Hawa ni vifaru wawili wanaonekana wakilisha kwenye nyasi ndefu huenda ikiwa katika hifadhi ya taifa ya Kenya. Nyuma yao kuna daraja refu la reli ambalo linaaminika kuwa sehemu ya reli ya kisasa. Pia tunaona mchanganyiko wa kipekee wa wanyamapori na miundo mbinu ya kisasa, jambo linaloonekana sana katika hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Huyu mtu anaonekana akimlisha ndovu mdogo Kwa chupa ya maziwa. Hii inaashiria kuwa ndovu huyu ni yatima na analelewa katika kituo cha kulelea wanyama yatima. Vituo hivi vina jukumu muhimu katika uhifadhi wa tembo Kwa kuwapatia makazi, chakula na matunzo ndovu wadogo waliopoteza mama zao kutokana na ujangili, magonjwa au ajali nyingine.

Uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa sababu unahakikisha kwamba tunalinda rasili mali zetu za asili kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kuna njia nyingi ambazo tunaweza kuunga mkono uhifadhi wa mazingira kama vile kupunguza matumizi ya maji, umeme na nishati nyinginezo.

Huyu ni nyati mweusi mwenye pembe zilizopinda. Nyati huyu yuko ndani ya eneo lenye uzio wa nyaya, na nguzo za mbao, labda katika hifadhi ya wanyama au shamba. Upande wa kulia wa nyati kuna chombo cha kulishia wanyama kilichotengenezwa kwa mbao. Nyuma kuna miti na mimea mingine, kuashiria mazingira ya asili au bustani.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi, labda katika eneo la kibiashara nchini Kenya. Tunaona majengo yenye maduka mbalimbali na biashara na ni mandhari ya mjini yenye magari yaliyopakiwa ikionyesha shughuli za kila siku za jiji. Kuna ishara na matangazo mbalimbali yanayoonekana kwenye majengo yakitangaza biashara na huduma mbalimbali.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji la Kenya. Watu kadhaa wamevaa fulana za zambarau zenye mistari ya manjano na baadhi yao wanashikilia mabango yanayoonyesha majina ya maeneo ambayo ni vituo vya kawaida vya matatu. Hii inaashiria kuwa hawa ni makondakta au watoa huduma wa usafiri wanaoelekeza abiria kwenye njia sahihi.

Hii ni barabara kuu yenye shughuli nyingi ikiwezekana nchini Kenya kutokana na maelezo ya eneo, barabara hii na magari mbalimbali ikiwemo mabasi na magari madogo yakitembea pande zote ,mbili kando ya barabara kuna majengo baadhi yakiwa marefu na pia kuna miundo mbinu kama vile nguzo za umeme na matangi ya maji.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi huko Nairobi. Kuna matatu kadhaa ambazo ni mabasi madogo ya abiria yanayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya. Barabara imejaa watu wanaotembea wengine wakiwa wamevalia sare kama vile maafisa wa trafiki au walinzi.

Hii ni barabara yenye magari kadhaa ikiwa ni pamoja na basi la rangi ya machungwa na matatu ya rangi ya blue . Barabara inaonekana kuwa chini ya daraja kubwa la zege. Kuna magari mengine yakibinafsi pia.

Hili ni gari ambalo linajulikana kama matatu, ambayo ni aina ya usafiri wa umma. Matatu ni maarufu sana nchini Kenya na hutumiwa na watu wengi kusafiri kila siku. Mara nyingi huwa na mapambo ya rangi na muziki wa sauti kubwa.

Hii ni barabara kubwa inayoweza kuwa barabara kuu au barabara ya lami yenye magari yanayopita pande zote mbili. Kuna malori mawili meupe, moja likiwa upande wa kushoto na lingine wa kulia wa barabara. Pia kuna magari mengine madogo yanayoonekana kwa umbali. Kando ya barabara, upande wa kushoto, kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya asili.

Usafiri wa umma ni mfumo wa usafiri unaotumiwa na watu wengi kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Katika jiji la Nairobi usafiri wa umma unajumuisha mabasi, matatu, treni na pikipiki. Mabasi na matatu ni njia maarufu ya usafiri na hupatikana katika maeneo mengi ya jiji.

Hii ni barabara kuu ya Thika ambayo ni barabara yenye njia nyingi nchini Kenya. Barabara hii ni muhimu kwa kuunganisha Nairobi na miji mingine mikubwa nchini Kenya na imechangia pakubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika eneo hilo.

Hii ni matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma unaopatikana sana nchini Kenya hasaa Nairobi. Matatu inajulikana kwa mapambo yake ya kupendeza, michoro ya rangi na wakati mwingine hata majina au misemo. Matatu hii inaonekana ikiwa imesimama kando ya barabara labda ikiwapakia au kuwashusha abiria.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi huko Nairobi ukiwa na watu wengi, magari ya uma au matatu na mabango ya matangazo. Kuna msongamano wa magari na watu na inaonekana kuwa eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Usafiri wa umma nchini Kenya, kama inavyoonekana, mara nyingi huendeshwa na magari yanayoitwa matatu. Matatu ni magari ya abiria ya kibinafsi ambayo huendeshwa katika njia zilizowekwa na zinaweza kubeba abiria kadhaa. Wao ni sehemu muhimu ya mfumo wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Hii ni mandhari ya barabara ikiangazia matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma maarufu nchini Kenya. Matatu yanajulikana kwa mapambo yao ya kipekee na ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakiwa wamebeba mizigo.

Hii ni barabara kuu ya Thika nchini Kenya. Ni barabara yenye vichororo vingi kama tunavyoona mgawanyiko wa vichororo vinne. Barabara hii ni muhimu sana kwa usafiri na biashara, ikiunganisha Nairobi na Thika na maeneo mengine ya Kenya ya kati.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya. Tunaona magari ya abiria yaliyopakiwa na watu wakitembea na kufanya shughuli zao. Kuna majengo ya biashara kando ya barabara yenye alama zinazoonyesha huduma za kifedha na usafiri. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na yenye pilikapilika za kila siku.

Hili ni eneo la lenye shughuli nyingi mijini, labda jijini Nairobi kutokana na vibango lililoonekana likiorodhesha vituo mbali mbali vilivyo kando ya barabara hio. Kuna mabasi mawili na mabasi haya yanaonekana kuwa ya kampuni moja. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi, wakionyesha shughuli za kawaida za mijini. Hii ni mazingira ya barabara ya shughuli nyingi na miundo mbinu ya mijini.

Hii ni pikipiki tatu magurudumu mbili zikisimama barabarani labda zikisubiri abiria. Moja ni ya rangi ya waridi na nyingine ni ya manjano. Nyuma yao kuna mabasi ma majengo kuashiria kua hii ni eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Hii ni mandhari ya barabara, pengine jijini Nairobi. Kuna basi la buluu lenye limeegeshwa kando ya barabara. Basi hilo lililoonekana kuwa gari la usafiri wa umma maarufu kama matatu nchini Kenya. Pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara na majengo yanayoonekana kwa umbali.

Hili ni basi la abiria ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu nchini Kenya likiwa limesimama mahali pa abiria. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Basi lenyewe lina rangi ya bluu na njano ambayo ni rangi ya kawaida ya matatu nchini Kenya.

Hili ni bango la tangazo lililowekwa kando ya barabara likionyesha habari kuhusu usafiri au huduma. Hili ni eneo lenye shuguli nyingi kukiwa na watu wakitembea na magari yameegeshwa kando ya barabara kuashiria kuwa ni eneo la mjini au la kibiashara.

Hii ni barabara iliyo na shughuli nyingi inayoonekana kuwa Nairobi Kenya kwa kuwa na matatu. Kuna msongamano wa magari, hasaa matatu yaliyoegeshwa kando ya barabara yakisubiri abiria au kuwashusha. Pia kuna magari mengine madogo na malori. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakipanda au kushuka matatu na kufanya shughuli mbali mbali za kibiashara karibu na barabara.

Hii ni matatu ya Kenya ambayo ni chombo cha usafiri wa umma kinachojulikana kwa mapambo yake mahiri na muziki wa sauti ya juu. Watu wanaonekana wakiwa karibu na matatu hiyo baadhi yao wakiingia au wakisubiri kupanda. Matatu hizi ni sehemu muhimu ya utamaduni wa usafiri wa umma ya nchini Kenya.

Hili ni basi la abiria aina ya Isuzu lenye rangi ya blue . Ilikuwa imeegeshwa kando ya barabara katika eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara. Katika mandhari ya nyuma, kuna mjengo ya kibiashara na watu wengi wakitembea kwenye barabara.

Hii ni mandhari ya barabara iliyo na shughuli nyingi. Kuna basi kubwa lenye rangi ya waridi na kijivu liilosimama kando ya barabara, likionekana kuwa na abiria ndani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara na kando ya basi, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya upande wa kulia. Nguzo za barabara zenye rangi nyeusi na nyeupe zinaonekana zikipanga njia na pia kuna taa za trafiki juu.

Hii ni mandhari ya mtaani labda katika jiji yenye shughuli nyingi Nairobi. Kitu kinachoonekana wazi ni ishara ilioko juu ya gari ikionyesha kuwa gari hilo ni taxi .Nyuma ya taxi kuna majengo yenye biashara mbalimbali na watu wanaotembea kuashiria eneo la kibiashara na shughuli nyingi za kila siku.

Hii ni mandhari yenye shughuli nyingi katika mji mkuu wa Nairobi, Kenya. Inaonekana kuwa eneo la usafiri na biashara. Kuna watu wengi wakitembea na kushughulika na shughuli zao za kila siku. Mabasi ya abiria yanaonekana kama matatu au mabasi ya kawaida yameegeshwa au yanasubiri abiria.

Hii ni manthari ya barabara lenye shuguli nyingi nchini Kenya kwa kuwekwa kwa matatu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa na mizigo. Majengo yenye maduka mbalimbali yanaonkeana nyuma yakionyesha mazingira ya kibiashara.

Huu ni mfano wa usafiri wa umma unaotumika Kenya unaoitwa basi. Kuna aina mbalimbali za usafiri wa umma kama vile matatu, basi, reli, bodaboda na tuk tuk inchini Kenya. Usafiri wa umma unarejelea mifumo ya usafiri inayopatikana kwa matumizi ya jumuia kwa ujumla mara mingi kwa ada.

Hii ni matatu ambayo ni gari la usafiri wa uma lenye mapambo mengi nchini Kenya. Matatu hii ina rangi ya manjano na mapambo yanayoonyesha nebo ya timu ya mpira wa kikapu, pamoja na maandishi mengine. Kuna abiria ndani na nje ya matatu na inaonekana kua katika eneo lenye shughuli nyingi, labda katikati ya jiji la Nairobi.

Usafiri wa umma nchini kenya unajumuisha mabasi, matatu na treni. Matatu ambayo ni magari madogo ya abiria ni maarufu sana na huendeshwa na wajarasilimali binafsi. Mabasi pia hutoa huduma za usafiri katika miji na maeneo ya mashambani.

Haya ni magari ya abiria yanayojulikana kama matatu yakiwa yamepanga foleni katika mji. Magari haya yanaelekea maeneo mbalimbali kama vile Nakuru, Nanyuki na Karatina. Kuna pia mabango yanayoonyesha majina ya makampuni ya usafiri kama vile Kukena sacco .

Hili ni gari la aina ya matatu ya kampuni ya prestige ikiwa imesimama barabarani. Gari hili lina rangi nyeupe na lina michoro ya chui na nembo ya kampuni. Watu wamesimama karibu na gari wengine wakiwa wamebeba ndoo pengine wakisubiri kupanda au kushugulikia mizigo.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mjini Nairobi na gari la abiria au matatu likiwa limeegeshwa. Gari hilo lina rangi nyekundu na limeandikwa maandishi ya kizungu. Kuna watu wengi wakitembea na kupita karibu na gari hilo. Pia kuna pikipiki na gari lingine ndogo la abiria.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi huku Nairobi Kenya. Inaonekana kuwa barabara kuu yenye magari na majengo marefu upande wa kushoto. Kuna magari yanayopita barabarani na kuna uzio wa chuma kando ya barabara na nguzo za taa za barabarani.

Hapa ni makutano ya barabara yenye taa za trafiki na alama ya kuvuka kwa watembea kwa miguu. Kuna magari mengi yanayosubiri na kupita kwenye makutano na watu wachache wanaongonja upande wa barabara. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mvua.

Hawa ni watu waliokuwa karibu na matatu ambazo ni mabasi ya usafiri wa umma katika eneo lenye shuguli nyingi la mjini Nairobi. Manthari yanaashiria kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria katikatia ya mji.

Hii ni mandhari ya barabara yenye, yenye shughuli nyingi nchini Kenya, labda katika jiji kama Nairobi. Tunaona basi dogo la abiria maarufu kama matatu, lenye rangi ya kijani. Pia, kuna pikipiki zenye abiria, au bidhaa, na zinaonekana kutumika kama teksi.

Hizi ni matatu mbili ambazo ni usafiri wa umma maarufu nchini Kenya, zikiwa zimeegeshwa barabarani. Matatu hizi zinaonyesha rangi na maandishi mbali mbali, na pia kuna mtu aliyevalia koti la zambarau lenye maandishi, akionyesha jukumu lake katika kusimamia kituo cha matatu. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya jiji, yanayodokeza kua, hili ni eneo la mijini, labda Nairobi.

Hii ni matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma, unaotumika sana nchini Kenya. Matatu ni mabasi madogo yanayotumiwa kusafirisha abiria, ndani na kati ya mji. Kuna watu kadhaa wakiwa karibu na matatu, wengine wakionekana kuwa abiria na mmoja amevalia fulana ya rangi ya zambarau, ambaye anaweza kuwa conductor au muhudumu wa matatu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana barabara kuu au barabara ya kazi Iliyo na magari kadhaa. Tunaweza kuona basi lililopambwa kwa urembo na wakipekee linalojulikana kama matatu nchini Kenya na lina maandishi. Pia kuna lori na magari mengine barabarani na juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu lililoinuka.

Usafiri wa umma unarejelea mifumo ya usafiri unayopatikana kwa matumizi ya jumla, mara nyingi kwa ada na hutumiwa na watu kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nchini Kenya usafiri ya umma hujumuisha matatu, mabasi, teksi ,boda boda na nyinginezo.

Hii ni sehemu ya barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Unaweza kuona mabasi ya usafiri wa umma yanayojulikana kama matatu yakiwa yameegeshwa barabarani huku moja likiwa limepambwa kwa michoro ya rangi. Kuna watu wengi wakitembea na baadhi yao wanaonekana kuwa maafisaa wa trafiki au wakisimama harakati. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna mabango ya matangazo yaliyowekwa kwenye majengo hayo.

Hili ni gari la abiria la umma linalojulikana kama matatu, linalihudumu katika njia ya Narok mpaka Mai mahiu mpaka Longonot. Gari hili linaonekana limejaa abiria na mizigo, likiwa limepakiwa kwa ajili ya safari.

Hili ni aina ya matatu iliyopambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe, na blue . Matatu ni usafiri wa uma maarufu sana nchini Kenya, na hili linaonekana kusimama barabarani, labda likisubiri abiria. Kuna mtu amesimama karibu na mlango wa matatu, labda ni kondakta au abiria.

Huu ni mfereji mrefu uliopandwa ardhini kwa ajili ya ujenzi au ufungaji wa miundombinu kama vile mabomba au nyaya za stima. Nyuma ya mfereji kuna mashine ya kuchimba inayonekana ikifanya kazi au imesimama karibu na eneo la ujenzi. Eneo hili linaonekana kuwa katika mazingira ya mijini au karibu na makazi.

Haya ni mabomba ya maji ambayo yanaweza kutumika kwa usambazaji wa majitaka au maji safi wa kutumika. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na yamepangwa kwa umbo la mrundikano. Usambazaji wa maji ni mchakato wa kupeleka maji kutoka chanzo chake hadi kwa watumiaji.

Hii ni rundo la mabomba makubwa ya chuma yanayo onekana kuwa ya zamani au yaliyo tumika labda ni bomba ya viwandani au mabaki ya chuma. Mabomba haya yanaweza kuwa yametumika kwa usafirishaji wa maji, gesi au vitu vinginevo katika sekta mbalimbali kama vile ujenzi au viwanda.

Hili ni kundi la ng'ombe wakinywa maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha kunywea maji kinachojulikana kama hori au birika la maji.Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa katika eneo la wazi labda shamba au boma na kuna miti michache inayoonekana nyuma. Hori hilo limejengwa kwa saruji au matofali na linaonekana kuwa limejaa maji yakitosha ng'ombe wote kunywa.

Hili ni eneo la ujenzi ambapo mifumo ya chini ya ardhi inafungwa . Unaweza kuona mifereji mikubwa uliyoko wazi uonyesha mabomba makubwa ya kijivu yaliyo lala chini ya ardhi ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa maji taka, maji au nyaya za umeme au mawasiliano.

Hiki ni kitanda cha chuma. Viwanda vya chuma hutumia michakato mbalimbali kama vile kuyeyusha madini ya chuma na kuyasafisha ili kutegeneza chuma kinachotumika katika ujenzi, magari na tasimia nyingine nyingi.

Hili ni bomba la maji lililowekwa kwenye ukuta wa mbao. Bomba hili lina mpini wa buluu wa kufungulia na kufunga maji na limeunganishwa na mabomba ya maji meusi na buluu ambayo yamefungwa kwenye ukuta.

Haya ni mirija au mabomba. Mirija hii utumika sana katika mifumo ya maji, mifumo ya kusambaza gesi, na pia katika mifumo ya umeme kama njia ya kupitisha nyaya. Tunaona mirija ya rangi mbili tofauti, kijivu na kahawia nyekundu, zikiwa zimepangwa kwa wingi, zikionyesha kua ziko tayari kwa matumizi, au zimehifadhiwa ghalani.

Huu ni mfumo wa kusafisha au kusambaza maji. Kuna mashine inayoonekana kama mfumo wa kuchuja au kusafisha maji ikiwa na mabomba na tanki la buluu juu. Hii inaweza kuwa mfumo mwingine wa kusafisha maji. Chupa za maji zilizojazwa zinaonekana upande wa kushoto zikionyesha kuwa maji yamesafishwa na yameandaliwa kwa matumizi au kuuzwa.

Hii ni tanki la maji lililojengwa juu ya nguzo ndefu likizungukwa na miti mirefu. Inaonekana kama tanki la zamani lenye ngazi inayopanda hadi juu yake. Ni muundo inayotumika kuhifadhi na kusambaza maji kwa eneo fulani.

Hili ni bomba kubwa likimwagwa maji kwenye mkondo wa maji au mto likitoka kwenye ukuta wa mawe. Bomba hilo limewekwa kwenye ukuta uliotengenezwa kwa mawe makubwa na maji yanatiririka kutoka humo kuingia kwenye maji yaliyoko chini.

Haya ni mabomba yaliyopangwa, mabomba haya hutumika sana katika mifumo ya maji, mifereji ya maji taka na hata kwa ajili ya usambalizaji wa umeme kama konduti. Yanajulikana kwa kudumu kwake, uzito wake mwepesi na uwezo wake kuzuia kutu. Kuna aina mbalimbali za mabomba ikiwemo yale ya shinikizo la juu na yale yanayo tumika kwa mifumo ya kilimo.

Haya ni maji yanayotiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa la chuma. Bomba hili linaonekana limewekwa ardhini na maji yanatiririka kwenda kwenye eneo lenye mimea na nyasi. Ikionyesha uwezekano wa matumizi ya maji kwa umwagiliaji au chanzo cha maji safi. Maji yanaonekana safi na yanategeneza mapovu kidogo yanapotua ardhini. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la bluu na mawingu meupe pamoja na mimea mingine.

Hili ni pipa kubwa jeusi la kuhifadhi maji lenye uwezo wa lita mia moja thelathini na tano ,kando yake kuna pipa lingine dogo la taka lenye mfuko mweusi wa taka ndani ,pipa hili la maji linaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi maji nyumbani au mahali pengine panapohitaji hifadhi ya maji.

Ugavi wa maji unahusisha mfumo wa miundombinu ambayo huleta maji kutoka chanzo hadi nyumbani au pahali pa matumizi. Hii huanza na uvunaji wa maji kutoka vyanzo kama vile mito, maziwa au visima. Maji haya husafishwa ili kuondoa uchafu na bakteria kabla ya kusambazwa kupitia mabomba hadi kwenye makazi. Mfumo huu ni muhimu kwa afya na usafi, na hutoa maji kwa ajili ya matumizi ya kila siku kama kupika, kuoga na kadhalika.

Hili ni rundo kubwa la taka hasa taka ya plastiki zilizotupwa ovyo karibu na eneo la maji labda mto au mkondo wa maji. Hii inaonyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira na usisamamizi mbaya wa taka katika eneo hilo. Uwepo wa taka hizi unaweza kusababisha madhari kwa afya ya binadamu na mazingira ikiwemo viumbe hai wa majini na nchi kavu.

Huu ni mfereji mdogo ulio na maji machafu na kivuli cha mtu kando yake. Mfumo wa usambazaji wa maji unahusu jinsi maji yanavyosafirishwa kutoka chanzo hadi kwa watumiaji. Hii inaweza kujumuisha mabomba, pampu na mifumo ya kuhifadhi maji.